Majani mabichi yamechipuka kwa mpangilio ndani ya bomba jeupe linalobeba virutubisho vya maji yakikua bila mchanga. Mtindo huu wa kilimo huchochea ubunifu na uendelevu hasa katika maeneo yenye nafasi finyo.

Majani ya Lettuce yamepangwa kwa mstari chini ya kivuli yakikua juu ya mabomba meupe yaliyojaa virutubisho vya maji. Njia hii ya kilimo ya kisasa huonyesha matumizi bora ya nafasi na teknolojia ili kupata mavuni safi na endelevu.

Mpangilio wa bustani ya ndani umeandaliwa kwa kutumia teknolojia ya haidroponiki ambapo mboga za majani kama lettuce hukua kwenye mirija meupe iliyo juu ya ardhi. Muundo wa chafu unaonyesha paa la plastiki linalowezesha mwanga kuingia na kuendeleza mazingira bora ya ukuaji wa mimea bila kutumia mchanga.

Mpangilio mdogo wa hydroponiki unaonyesha mboga za lettuce ya kijani na nyekundu zikikua ndani ya mirija ya plastiki bila kutumia mchanga. Mfumo huu wa kilimo cha ndani ni wa ubunifu na unaonyesha njia rahisi ya kukuza mboga kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mimea yenye majani mabichi imepandwa kwenye mirija meupe ya plastiki, kila mche ukiwekwa kwa mpangilio katika tundu lake binafsi. Mfumo wa mabomba meusi unatoa ishara ya mbinu ya kisasa ya kilimo cha haidroponiki, kinachotumia virutubisho badala ya mchanga.

Hii ni mandhari ya kuvutia sana ya kilimo cha kisasa ndani ya nyumba ya hali ya hewa. Mimea kama letuce na mboga zingine za majani zinakua kwa ustawi kupitia mfumo wa hydroponic , ambapo mizizi hupokea virutubisho moja kwa moja kutoka kwa maji bila udongo.

Mpangilio huu wa bustani ya wima kuu, kwa kutumia mabomba ya PVC ni mfano bora wa teknolojia ya hydroponic inayotumia nafasi ndogo kwa tija kubwa. Ngazi tatu za mimea kuanzia nyasi ndefu juu majani mapana katikati hadi mimea midogo chini, zinaonyesha utofauti wa mazao yanayoweza kustadi bila mchanga kwa kutumia virutubisho vya maji moja kwa moja.

Ndani ya chafu yenye mwangaza wa asili. Watu wawili wanashughulika na mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari na kusaidiwa kwa nyuzi zinazoshuka kutoka juu. Upepo kutoka kwa feni ulio mwisho wa chumba huongeza uhai mazingira haya ya kilimo cha kisasa chenye udhibiti wa hewa.

Watu wawiili wanaoshughulika kwa bidii ndani ya chafu yenye mimea iliyopangiliwa kwa mistari, wakirekebisha nyuzi zinazojishikilia mimea ili isikue kwa fujo. Mwangaza wa nje unaingia kwa urahisi kupitia palastiki angavu ya paa, ukitoa muonekano wa mazingira ya kilimo cha kisasa kinachotegemea kwa uangalizi wa karibu.

Shamba limejaa mimea ya mahindi yenye afya na majani mabichi, yanayoonyesha ukuaji mzuri. Mandhari ya nyuma ina miti iliyotawanyika na anga ya mawingu kiasi kuashiria mazingira bora ya kilimo.

Kuku wengi wamejaa ndani ya jengo kubwa la kisasa, wakizungukwa na mfumo wa kulisha na kunywesha iliiyoenea kwenye safu. Miundo ya dari pana na taa za umeme huonyesha mpangilio wa uzalishaji wa kiwango cha juu katika kilimo cha kisasa cha kuku.

Mikono ya mtu aliyevaa bangili nyekundu inashika vitunguu vingi vyekundu na vya kahawia vilivyowekwa pamoja. harakati hii inaonyesha shuguli ya kuchambua mazao katika mazingira ya kilimo au soko.

Mabua ya migomba yamesimama kwa mistari. Huku makundi ya ndizi mbichi yakining'inia kwa uzito kwenye mashina yake. Uchangamfu wa majani na ardhi yenye mabaki ya majani kavu huonyesha hatua ya awali kabla ya mavuno kufanyika.

Mimea ya mananasi imepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wa shamba kubwa, kila mmea ukibeba tunda lake la kipekee katikati ya majani. Mandhari ya vilima na miti ya mbali inaongeza uzuri wa kilimo wa hali ya juu katika eneo la kitropiki.

Mimea ya Straw Berry imepangwa kwa mstari ndani ya chafu yenye ukuta za plastiki angavu huku mwangaza wa jua ukichuja kwa upole. Majani ya kijani na matunda mekundu huonyesha ustawi wa kilimo kinacho tegemea teknolojia ya kisasa katika mazingira yaliyokigwa na hali ya nje.

Trekta la kijani lenye magurudumu ya manjano linaendelea kulima shamba kubwa likiwa limeunganishwa na jembe la kupindua udongo. Mandhari ya mbali yenye milima na anga angavu inaonyesha shuguli ya kilimo inayofanyika katika hali ya hewa nzuri.

Ng'ombe kadhaa wamesimama nyuma ya vizuizi vya chuma wakila chakula kilichowekwa kwenye mabirika maalum ya kulishia. Tagi za masikioni kwa kila mnyama zinaonesha mfumo wa utambuzi wa kibinafsi katika ufuatiliaji wa mifugo.

Wafanyakazi waliovaa sare za Flamingo Agriculture wanashughulikia kwa umakini katika kusafisha na kufungasha maua kwenye vyombo vya rangi ya bluu. Meza mbalimbali zimepangwa ndani ya jengo hilo la uzalishaji zikichangia mpangilio wenye shughuli nyingi na uliojaa nidhamu ya kazi.

Mfumo wa matone umetandazwa kwa ustadi kwenye bustani ya mimea changa. Ukisaidia kupunguza upotevu wa maji. Mipaka ya mbao iliyopangwa vizuri inasaidia kuhifadhi udongo na kuwezesha mazingira bora ya ukuaji wa mimea.

Mistari ya mimea changa imenyooka kwenye udongo ulioandaliwa vizuri, huku mifumo ya umwagiliaji ikisambazwa kwa ustadi kuambatana na mistari ya kijani wa plastiki. Mandhari ya milima kwa mbali na anga yenye mawingu yanatoa taswira ya juhudi za wakulima katika mazingira ya asili.

Mifumo ya kisasa ya umwagiliaji inatumika kumwagilia shamba kubwa lililojaa mimea changa. Majengo ya nyuma yaliyozungukwa na mti yanaonyesha mazingira ya kilimo yenye miundo mbinu bora.

Mfereji wa kilimo umekatwa kati ya shamba lenye mimea changa iliyopangwa kwa mstari. Bomba jeupe linalopita chini linaonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji kwa ufanisi.

Mimea michanga imepandwa kwa safu sawia kwenye udongo ulioandaliwa vizuri huku mabomba meusi wa umwagiliaji wa matone yakipita sambamba na kila mstari, mandhari huonyesha mbinu bunifu ya kilimo inayolenga ufanisi wa matumizi ya maji na ukuaji mzuri wa mimea.

Mifumo ya umwagiliaji wa matone imesambazwa juu ya udongo wa shamba kila tone likilenga mzizi wa mmea chipukizi iliyokatika mistari, ardhi yenye unyevu na mpangilio wa kiteknolojia hio inaashiria juhudi za kilimo chenye tija na matumizi ya maji kwa ufanisi.

Mistari ya mimea changa yamechipua kwenye udongo mwekundu, yakipokea virutubisho kupitia mabomba ya kunyunyuzia maji yaliyopangwa kwa umakini . Mandhari ya kijani na miti ya mbali huashiria juhudi endelevu za wakulima katika mazingira ya vijijini.

Tone la maji linaning'inia kutoka kwenye bomba ya kunyunyuzia matone, likiwa tayari kutua kwenye mizizi ya mimea wa kijani pembeni. Sehemu ya bomba imejaa matone madogo, ishara ya ufanisi katika matumizi ya maji kwenye kilimo cha kisasa.

Mashamba yaliyonyunyuziwa kwa mfumo wa matone, yanaonyesha utekelezaji wa teknolojia ya kisasa ya kilimo inayolenga matumizi bora ya maji. Mandhari ya nyuma ina mnara wa maji na majengo yanayoashiria miundombinu muhimu inayosaidia uzalishaji wa mazao.

Shamba limepangwa kwa ustadi kwa matumizi ya kilimo cha kisasa likiwa na mimea changa inayooteshwa kwa mistari kwenye udongo uliolimwa vizuri. Mifumo ya umwagiliaji ya matone yenye mabomba meusi na viunganishi vya kijani vimewekwa kwa uangalifu ikitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Njia bora ya kuokoa maji na kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Mstari wa mimea umeanikwa vizuri kwenye udongo uliojaa unyevunyevu maji yakisambaa kupitia mifereji kati ya safu. Mandhari hii ya kilimo huonyesha jitihada za wakulima kutumia mbinu za umwagiliaji ili kuhakikisha uzalishaji wa mazao licha ya changamoto za hali ya hewa.

Majani changa yamepangwa kwa mstari kwenye shamba la kisasa linalotumia mfumo wa kumwagilia kwa bomba, na vinyunyuzio vinavyosambaza maji sawia. Mandhari ya nyuma yenye miti na mimea huashiria mazingira ya kilimo ya kijijini yenye tija na uendelevu.

Mimea michanga imepangwa kwa mstari sambamba kwenye udongo ulioandaliwa vizuri, kila mstari ukiwa na bomba la umwagiliaji kwa njia ya matone. Mandhari inaonyesha juhudi za kisasa za kilimo za kudhibiti maji na kukuza mazao kwa ufanisi.

Shamba hili limepandwa kwa ustadi likiwa na mistari ya udongo iliyoinuliwa na mimea changa inayomea kwa usawa. Bomba jeusi la umwagiliaji linaendesha mfumo wa microjet dish RH unaosaidia kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi kwa ufanisi wa juu ya kilimo.

Maji yananyunyuziwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji kwenye shamba lenye udongo wenye unyevunyevu yakiimarisha ukuaji wa mimea changa. Mabomba yaliyopangwa vizuri huchangia matumizi bora ya maji na uzalishaji wa kilimo wenye tija.

Mabomba ya umwagiliaji yaliyopangwa kwa ustadi huchangia, usambazaji bora wa maji kwenye mimea changa yaliyopandwa kwa safu. Mdongo wenye rutuba unaonyesha jitihada za mkulima kuimarisha uzalishaji, kupitia teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Mimea michache michanga imepandwa kwenye udongo mkavu mwenye rangi ya udongo mwekundu. Kila mmea umezungukwa na unyevu ardhini ishara ya kuwa umenyeshewa hivi karibuni. Mabomba madogo ya plastiki yanapitisha maji moja kwa moja kwenye mizizi yakisaidiwa na vijiti vya kuni vilivyo chomekwa ardhini ili kushikilia mfumo.

Mashamba ya kisasa yenye mipangilio mzuri yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa njia ya vinyunyizio vilivyotawanyika sawasawa. Majengo ya pembeni na miti iliyozunguka yameongeza mandhari ya kijani inayochangia uzalishaji endelevu na utunzaji wa mazingira.

Mimea changa imemea kwa ustadi ndani ya mashamba yaliyopangwa kwa mistari sambamba ya udogo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone kupitia bomba jesusi lililojipinda kati ya safu unasaidia kuleta maji moja kwa moja kwenye mizizi ukiboresha afya ya mimea na matumizi ya maji.